Mzungu huyu mwenye koti ya milia na kucha zilizopakwa, anamkabidhi mtu mwenye asili ya kiafrika ufunguo wa gari. Vilevile nyuma yao kuna gari, lenye rangi la nyekundu.

Duka hili linalopatikana kwenye ghorofa la chini ya jengo hili, ni kituo cha kusambaza maziwa na baadhi ya bidhaa ya maziwa inayotumika na kampuni ya maziwa ya Mount Kenya. Mlangoni kuna bango na michoro ya matangazo ya baadhi ya bidhaa zao.

Wateja hawa, ambao ni wa kike na wa kiume, wanasubiri kuhudumiwa kwenye kituo cha kununua maziwa ambacho ni cha kielektroniki cha ATM . Kifaa hiki kinatumika kupima maziwa kwa viwango tofauti kulingana na pesa aliyolipa mteja. Vilevile, kinasaidia katika kudumisha usafi wa maziwa. Vilevile, kuna mitungi inayotumika katika kusafirisha maziwa.

Soko hili linatumika kuuza nyanya, hoho ya manjano, hoho nyekundu, hoho ya kijani, kitukuu, ndimu, tangawizi, karoti, dania, njegere za kijani, malenge aina ya batanati, maharagwe mabichi almarufu french beans , vile vile kuna vifaa vya kupima

Kijana mwenye umri wa makamo, amevalia suti nyeusi na shati nyeupe. Amesimama kando ya gari na kulishika kwa mkono wake wa kushoto. Amevaa tabasamu inayoashiria kupendezwa na gari hili la kifahari, lilioegezwa kwenye mtaa wa kifahari.

Wafanyakazi hawa wawili wenye asili tofauti wanaonyesha ushirikiano mkubwa katika kudurusu ripoti za fedha. Huenda zikawa ni mizania, kitabu cha hesabu, risiti, bajeti, ama taarifa ya benki. Ushirikiano huu unaonyesha uwezo mkubwa wa binadamu kushirikiana katika kufanya kazi yenye manufaa. Kudurusu haya, yanawezesha mtu kujua kama wanatengeneza faida ama.